Mlima upo na msitu uliokolea. mgomba ya kijani kibichi na migomba iliyo na matawi ya njano ipo kwenye msitu.

Kwenye ufuo wa bahari taka zimesogezwa na maji ya baharini. Mchanga wa rangi nyeupe umetapakaa sehemu kubwa. Miti ya minazi imeota kandokando ya ufuo na nyumba za makuti zimetengenezwa.

Mkono mweusi umeshikilia dafu lililofuliwa na kukatwa upande wa juu, mrija umewekwa kwenye kifufu, mkono umevalishwa saa, kivuli cha nyeusi kipo chini ya nazi.

Juu ya meza sahani yenye umbo la duara ya mviringo, limeekwa wali wa rangi ya njano na mayai yaliopikwa, kando yake ni bakuli ya rangi nyeupe iliyowekwa pilipili iliyopikwa.

Nyasi iliyokaushwa na kufungwa kwenye mabunda mabunda imewekwa kwenye eneo la kuhifadhia chakula cha ng'ombe, mbao zimetandazwa chini hili kuhakikisha kwamba nyasi haziharibiki.

Kwenye zizi lenye ukuta wa rangi nyeupe na madirisha. Ng'ombe wa maziwa wamelala. Ng'ombe wa rangi nyeupe na rangi nyeusi, wamewekewa manyasi ya rangi ya kahawia na manyasi ya rangi ya kijani kibichi.

Kwenye ufuo wa bahari miti imenawiri, mtu aliyevalia nguo ya buluu na kofia ya buluu anatembea akiweka miti maji.

Muuzaji mishkaki, ameweka mishkaki kwenye bakuli, mishkaki kwenye sinia na mishkaki mingine ipo jikoni ikiwa inaendelea kuiva. Kopo la mchuzi lipo kando.

Mkulima amevalia chepeo, shati jeupe na suruali, amemfungia ng'ombe kwa nyororo. Chini ipo ndoo anakamua maziwa. Nyororo inamsaidia ng'ombe asisumbue.

Kwenye njia iliyotengenezwa kwa mawe na kuwekwa simiti. Kando yake ni miti iliyonawiri na nyasi zilizofyekwa na kujengwa vizuri.

Kwenye meza, sahani yenye umbo la duara na rangi ya nyeupe limewekwa viazi karai na bhajia zilizowekwa mboga za rangi ya kijani. Mkono wa kike umeshikilia bhajia moja.

Viungo vya kupikia jikoni vimewekwa kwenye vikapu tofauti tofauti. Viungo vya rangi ya njano, rangi ya nyekundu, rangi ya kijani na rangi ya nyeupe vipo tayari kwa wateja.

Kando ya ukuta uliopakwa rangi ya chungwa, iliyotengenezwa kwa matofali ya kuchomwa, ni mkungu wa ndizi ulioshikiliwa kwa mkono. Ndizi mbivu zenye rangi ya njano.

Ndizi bichi imemenywa mkono uliyo na vidole vitano umeishikilia, maganda ya kijani kwa nje na nyeupe kwa ndani yapo kando yake.

Sahani ipo sakafuni, ipo na andazi lenye rangi ya hudhurungi, samaki aliyookwa, kunde, viazi vitamu, bajia, sambusa, uma na tende.

Muuzaji ameweka mishkaki kwenye makaa yanayo waka. Nyama inaendelea kuiva kwenye jiko. Makaa yanawaka moto mkali.

Mezani, sahani imewekwa na biriani ya rangi ya njano, rojo na nyama, pilipili kando, kachumbari, soda, na sharubati. Vijiko na umma na visu vya kukatia nyama vipo kando.

Ndizi zipo sokoni. Ndizi za kijani kibichi mbichi na ndizi mbivu za rangi ya njano zilizoiva zimewekwa upande wa juu zikininginia. Vitunguu, machungwa na malimau yamewekwa kando.

Muuza samaki amekaa kwenye eneo la kusafisha samaki. Samaki wamewekwa juu ya meza. Bakuli na kikombe vipo kando ilikutumika kufanyisha usafishaji. Nguo zimewekwa upande wa juu ili kuhakikisha kwamba zinabadilishwa.

Chandarua kikubwa kimeyafunika manyasi, manyasi mengine yamewekwa upande wa juu. Watu wanazungumza kuhusu mradi huu wa mbolea ya kienyeji unaotokana na vitu vinavyotupwa shambani ikiwemo nyasi.

Kwenye ufuo wa bahari maji yamesukuma taka kutoka baharini na kuweka katika mchanga mweupe wa ufuo. Kando yake nyumba yenye paa la nyeupe imezungukwa na minazi iliyonawiri.

Ukuta uliopambwa kwa chati zilizochorwa nyota, mviringo, hoho. Kando yake viungo vya kupikia vya njano, vya nyekundu na vilivyosagwasagwa, vimewekwa kwa vyombo vidogo.

Mezani sahani tatu nyeupe zimewekwa. Sahani moja ipo na wali wa sindano na nyama na kitunguu na karoti na mboga za majani.

Kando ya jengo lililotengenezwa kwa makuti, ni bwawa la kuogelea. Kando yake miti ya minazi imeota, na kando yake ni ukuta wa rangi ya nyeupe.

Wamama watatu wako kwenye soko. Mama mmoja ameketi, wawili wamesimama. Anatazama chini. Kando yake ni sinia yenye rangi ya fedha. Samaki amewapanga walio chomwa.

Binti anatabasamu, amevaa shati nyeupe na kusuka nywele zake. Ameshikilia sinia iliyokuwa na madafu yaliyofuliwa na kuwekwa mirija ndani ya nazi.

Samaki wa aina mbalimbali. Samaki wa nyeusi, samaki wa nyeupe na samaki wa kijivu, wapo kwenye vyombo vya kijani sokoni wakingoja wateja. Muuzaji ameketi kando.

Kwenye banda la kuuzia vitu. Viungo vimewekwa kwenye ndoo za rangi ya bluu, rangi ya waridi, rangi ya njano, rangi ya chungwa, viungo vya nyeupe, viungo vya nyeusi na viungo vya rangi ya kijani.

Mwanamke wa umri wa makamu, aliyevalia shati ya nyeusi, na suruali ya nyeusi. Amechutama shambani, anatabasamu. Kando yake mahindi yenye rangi ya kijani kibichi yameota.

Kando ya ufuo wa bahari. Mchanga wa nyeupe umetulia na taka zilizosukumwa na maji. Kando yake ni mti mkubwa na kando yake ni mti wa mnazi.

Sahani ipo mezani; sahani yenye umbo ya mduara. Ipo na maandazi yenye umbo ya pembe tatu na imewekwa na kibakuli kilichoekwa kunde za nazi na ndizi kando yake.

Kwenye meza yenye maua maua. Sinia yenye umbo la duara na rangi ya fedha imewekwa viazi karai, half-keki na mandazi yenye umbo la pembe nne. Katikati ni sahani yenye mchuzi na pilipili.

Nyumba za ghorofa zinatokea angani minazi imeizunguka. Misitu wa kijani kibichi upo ufuoni mwa bahari. Kamba zimewekwa chini zikingoja mvuvi.

Bakuli lenye umbo la mstatili la rangi ya nyeupe limewekwa karatasi za rangi nyeupe kisha kuwekwa bajia za rangi ya njano iliyokolea.

Mchanga mweupe upo ufuoni mwa bahari. Minazi iliyonawiri ipo kando ya ufuo wa bahari. Ukuta mdogo umechomokeza ili kulinda maji yasifike kwenye minazi.

Meza ya rangi nyeupe imewekwa sahani mbilil sahani moja ikiwa na visu na uma sahani ingine ikiwa imewkwa samaki aliyechomwa na kuwekewa limau na dania na kando yake ni viazi na karoti na ukwaju.

Ndoo zinazopitisha mwangaza zimewekwa viungo vya mapishi. Viungo vya rangi ya nyekundu, rangi ya kahawia na rangi nyeusi, zimewekwa kando kando ya ndoo hizo.

Nyumba yenye ghorofa moja iliopakwa rangi nyeupe, na ua ulio pakwa rangi nyeupe. Mti umependeza nje, na ua wa maua upo kando ya nyumba.

Uwanja wenye nyasi ya rangi ya kahawia. Kando yake gari la kubeba bidhaa. Madumu ya rangi nyeupe yamefunguliwa. Mkulima anamwaga maziwa katika madumu.

Mkono umeshikilia sahani nyeupe ndani ya sahani kuna mandazi matano yenye umbo la pembe tatu kado yake kuna kibakuli kidogo kimewekwa nazi na maharagwe.

Migomba imenawiri yenye matawi ya kijani kibichi. Ndizi zimening'inia kwenye migomba. Ndizi za rangi ya kijani kibichi mafungu kwa mafungu.

Mwanamke ameketi amevaa shati la rangi nyekundu na leso ya rangi ya kijani. Kando yake vyombo vimewekwa samaki wa nyeusi, samaki wa kamba kamba na samaki wa kijivu.

Chapati nne zipo kwenye sahani. Samaki aliye okwa yupo kando. Na maharagwe ya nazi yamewekwa kando ya chapati. Maragwe ya rangi ya kijivu.

Mahindi ya kuchomwa na mihogo ipo tayari kwa wateja wanaopita njiani. Maganda ya mahindi yapo kando yameshatolewa yanangoja kutupwa.

Sinia ipo sakafuni. Iko na viazi vilivyo kaangwa, hoho, tomato , samaki aliyechomwa, limau, na kando yake kikapu na supu zipo.

Nyumba yenye ukuti upande wa juu ipo kwenye ufuo wa bahari, miti mikubwa imeizunguka njia ya kwenda kwenye nyumba imefyekwa na kuwa safi.

Kwenye mkeka sahani imetulia huku wali ukiwa umeiva, samaki aliyopakwa huku na mchuzi umetiririka kando yake na kachumbari ipo tayari kwa walaji.

Sokoni uteo zimewekwa viungo vya kupikia vya rangi ya njano, rangi ya nyekundu, rangi ya kijivu. Kando yange kumewekwa viungo vya kusagwa.

Nje ya milango miwili, viungo vya kupikia vimewekwa kwenye vyombo vilivyopakwa rangi ya buluu na kuchorwa maumbo ya kupendeza. Viungo vya rangi ya nyekundu, rangi ya nyeusi na vilivyo vya tembetembe.

Watu watatu wamesimama. Wameshikilia madafu yaliyochanwa. Madafu yamefunguliwa upande wa juu na kuwekwa mirija upande wa ndani.

Kwenye mwamba, maua yenye rangi ya kijani kibichi, yameota. Mwamba uko na mashimo mashimo. Mfereji umepita kando yake. Maua mengine yenye rangi ya kijani na rangi ya samawati yameota kwenye mwamba.

Mabaki ya boti iliyotengenezwa na mbao yapo kwenye ukuta wa nyumba iliyotengenezwa na mbao. Nyasi zimeota kwenye uwanja uliopo karibu na nyumba.

Mikono ya nyeusi imeshikilia hindi lililokatwa vipande viwili na kuwekwa juu ya maganda ya mahindi. Kando yake ni viazi vilivyopikwa na vingine vilivyochomwa.

Kwenye meza ya rangi ya bluu ni sahani ya rangi nyeupe, iliyo na wali na samaki wadogo wadogo na tomato zilizopikwa na mchuzi na kijiko kimewekwa kwa sahani.

Sahani ya nyeupe ipo mezani. Sahanini mpo na samaki aliyechomwa na kando yake ipo mboga ya kijani na limau na tomato na mchuzi.

Sahani za rangi ya fedha zipo juu ya meza ya rangi ya kijivu mandazi, sambusa, limau, mchuzi, vikombe na maharangwe ya nazi yapo kwenye sahani na kijiko na visu na uma.

Kwenye soko mezani kume pangwa samaki wa rangi nyeupe rangi nyeusi na samaki wadogo muuzaji ana wasafisha samaki amevaa shati la rangi nyekundu na surali ya bluu na muuzaji mwengine ansafisha ndoo wanunuzi wanatembea sokoni.

Sokoni wamama wamesimama wengine wameketi wanauza samaki, samaki zimepangwa mafungu kwa mafungu, zingine za rangi ya nyekundu zingine za rangi ya kijani zingine za rangi nyeusi.

Mkono umeshikilia dafu lililofuliwa. Ndani yake nazi ya nyeupe. Kando madafu mengine yamefuliwa. Muuzaji amesimama amevaa suruali ya rangi ya buluu iliyokolea.

Mchanga wa kijivu kwenye ufuo wa bahari, miti mikubwa iliyonawiri kwa rangi ya majani ya kijani kibichi, miti midogo aina ya minazi inaota.

Mikono miwili imeshikilia mhogo uliopikwa. Shati la rangi ya buluu na suruali nyeusi. Uwaya wa kuchomea vyakula upo kando yake.

Sahani nyeupe iliyo na viazi vilivyokatwakatwa na limau na samaki aina ya chuchunge aliyepasuliwa na nyama yake nyeupe ipo tayari kuliwa.

Biriani ipo kwenye sinia. Imewekwa rojo la nyama, viazi, kabichi nyeupe, kachumbari na chakula kipo tayari.

Muuzaji mishkaki aliyevaa shati nyeupe, ameweka mishkaki juu ya jiko zinaendelea kupika. Chupa ya rangi ya kijani ipo kando yake.

Kwenye kidimbwi cha maji. Maji ya rangi ya kati ya kijani kibichi na rangi ya njano. Samaki wa rangi ya chungwa na samaki wa rangi ya nyeusi wanaogelea.

Bakuli lenye maharagwe ya nazi limewekwa kando ya sahani yenye umbo la mstatili na rangi ya nyeupe, lililowekwa maandazi yenye umbo la pembe tatu. Kando yake ni maua ya rangi ya nyekundu na rangi ya kijani kibichi.

Sambusa zimewekwa kwenye sinia. Sinia iliyowekwa gazeti. Sambusa zimepikwa katika umbo la pembe tatu na kukaa katika rangi ya kahawia.

Kwenye kidimbwi cha maji yaliyobadilika rangi na kuwa njano. Samaki wakubwa kwa wadogo wanaogelea. Samaki wa rangi nyeusi na samaki wa maua ya njano njano.

Mkono umeshikilia mishkaki iliyochomwa. Kando yake ni kibanda cha kuuzia bidhaa. Kuko na sufuria yenye rangi ya fedha na kibanda kimewekwa chati zenye rangi ya blue .

Kwenye meza, samaki wamepangwa. Samaki wa rangi ya kijivu, samaki wa rangi nyeusi na vyombo vya rangi ya nyekundu vinne na chombo cha rangin ya kijani kibichi vimewekwa juu ya meza.

Kwenye mbuga ya wanyama nyasi ndefu zenye rangi ya kijani kibichi na rangi ya kahawia zimeota. Tembo wanakula nyasi kwa mbali msitu umeota.

Nje ya lango la kuuza maziwa, watu wamesimama, juu bango limechorwa ng'ombe na kuandikwa eneo la biashara, kando eneo limetengenezwa kwa mabati na kupakwa rangi ya buluu.

Kwenye ukuta mkuu 𝑚kuu watu wameketi. Mtu anapima uzito wa samak𝑖, 𝑠amaki wa rangi ya nyeusi. Kikapu kikubwa kipo kando yao. Baiskeli na wazee.

Mti umesimama wima. Chini yake, nyasi imeota na kufyekwa. Kwa mbali majengo yaliyopakwa rangi ya nyeupe na huthurungi yako mtawalia.

Kwenye ufuo wa bahari mchanga wa nyeupe upo karibu na mabanda yaliyotengenezwa kwa mbao na makuti, mnazi mrefu umesimama, mawingu yametanda angani.

Vyombo maalumu vya kuwekea chakula vyenye rangi ya fedha na umbo la mstatili, zimeweka samaki za aina tofauti na konokono wa majini na ngala.

Kwenye njia ya kupita gari na watu, gari zipo njiani watu wamesimama. Muuzaji nazi ameketi chini anafua dafu, sufuria za kupikia sambusa na maandazi zipo kwenye meko.

Mezani mna sinia yenye umbo la mduara nyama za mishikaki zimewekwa kwenye sinia moja, sinia nyingine iko na viazi vilivyokatwakatwa, sinia nyingi iko na kabichi nyeupe.

Kwenye soko, muuzaji amevaa kofia ya rangi nyeupe na shati la rangi nyeupe, amesimama ameegemea banda la mbao. Kando yake ni viungo vya kupikia vya rangi nyekundu, rangi nyeusi na rangi ya kijivu na rangi ya njano kwenye vyombo.

Sinia zimepangwa zikiwa na pweza, mishkaki, chapati, sambusa, viazi vilivyokangwa na shawarma, maandishi ya nyeusi yameandikwa, Karibu na Furaha.

Kando ya ukuta, meza imewekwa, kando yake kiti cha rangi ya buluu, kwenye meza sinia ya rangi ya njano imewekwa na sahani ya rangi ya fedha iko juu ya sinia ikiwa na mandazi. Sahani ingine ikiwa na sambusa na limau na bakuli ingine ikiwa na maharagwe ya nazi.

Ng'ombe wa maziwa amesimama wima, mkulima amevalia viatu vya kazi, ng'ombe yupo tayari kukamuliwa nyororo ipo ili kuhakikisha ng'ombe harudi nyuma.

Nyumba za watalii za kubarizi zipo klwenye ufuo wa bahari. Ufuo upo na taka ambazo zimesukumwa na maji. Miti ya minazi imezunguka nyumba hizi ili kuupa upepo mwanana.

Mitai ya rangi ya hudhurungi imewekwa kwenye sufuria kubwa ya rangi ya nyekundu. Sukari yenye rangi ya nyeupe inaonekana kunata kwenye mitaa.

Shamba la migomba limelimwa sehemu moja na sehemu moja magugu yamewachwa kuota. Mawingu yanatokea upande mmoja na anga upande mmoja ipo wazi blue .

Mkono mweusi upo mezani, umeshikilia sinia iliyowekwa biriani ya rangi ya njano, nyama iliyo na rojo, viazi na kando yake kipo kipochi.

Mkono mweusi kwa kidole cha gumba umeshikilia ndizi iliyomenywa, ndizi mbichi nyeupe. Maganda ya kijani kibichi kwa nje na nyeupe kwa ndani.

Sokoni wateja wanatembea na kukagua vinavyouzwa vibanda vilivyowekwa miavuli ya kijani na rangi nyekundu vinawazuia wateja. Mteja mmoja ameshikilia samaki mkubwa wa rangi nyeusi anawakagua samaki wengine waliopangwa kwa mafungu.

Nyati wa rangi nyeusi anakula chakula. Tumbili wawili wananyemelea chakula cha nyati. Uwaya upo kwenye ukuta.

Mhudumu alievalia nguo ya rangi nyekundu yuko na sinia, sahani tano. Sahani moja biriyani iliyowekwa kachumbari na nyama. Sinia ipo na sahani yenye chapati , sahani yenye mchuuzi na sahani nyingine yenye chapati zingine.

Kwenye ufuo wa bahari. Banda lililotengenezwa kwa ukuti lipo kando kando. Miti ya minazi na mikoko ipo nyuma ya banda. Miti hiyo imenawiri kwa matawi ya kijani kibichi na njano.

Kwenye meza ya rangi ya kahawia , sahani yenye umbo la mraba imewekwa ndani yake viazi karai. Bakuli lipo katikati ya sahani na mchuuzi imerushiwa mboga za Kijani kibichi.

Ufuoni mwa bahari mchanga mweupe umejaa. Mnazi mdogo umepandwa kwenye ufuo wa bahari. Nyumba ndogo ipo karibu na mnazi uliopandwa.

Banda la kukamulia ng'ombe. Ng'ombe watatu wapo tayari kukamuliwa. Mkulima amevaa nguo ya rangi nyeupe, suruali ya kijani kibichi na makopo ya kuwekea maziwa yapo chini sakafuni.

Kwa banda lililotengenezwa kwa magunia, madafu yamefuliwa na kuwekwa. Kando yake mtungi wa rangi nyeupe, watu wanapita, bajaji za rangi ya njano zimesimama.

Mama amevaa buibui, vyombo vimemzunguka. Apo na kisu anakata samaki, samaki wa rangi ya kijivu, yupo na sketi ya rangi ya nyeusi.

Kwenye ufuo wa bahari, taka nyeusi zimetulia kwenye mchanga mweupe. Mti mkubwa upo chini na mabaki ya nazi iliyofuliwa na neti zipo kwenye takataka.

Kwenye soko la samaki, kaa, samaki wa kambakamba na konokono, wamewekwa kwenye sufuria mbili. Kando yake mtu amesimama. Taa zinawaka rangi nyeupe.

Ndoo za rangi nyeupe zimehifadhia viungo vya kupikia. Viungo vya rangi ya kahawia , rangi ya kijivu na rangi ya chungwa. Kando yake ni tikitiki maji na kando yake ni boksi la rangi ya kahawia.

Mti wenye kijani kibichi, umetoa maua ya rangi ya hudhurungi. Mti umekaa kando ya nyumba iliyopakwa rangi nyeupe.

Shuka ya rangi ya mistari ya nyeusi na nyekundu imetandikwa chini. Vyombo vya chuma vimepangwa na kuwekwa chakula cha pilau, kachumbari, chapati, uma na visu.

Mezani sahani ya nyeupe imewekwa wali mweupe, samaki aliyepikwa na kunyunyiziwa mchuzi, limau, tango na kachumbari.

Miti mikubwa ya rangi ya kijivu na matawi ya rangi ya kijani imemea. Viti vilivyoundwa kwa miti midogo midogo imekaa chini ya mti.

Wahudumu wa samaki wamevalia glavu nyekundu na shati nyeupe. Samaki wamewekwa kwenye sahani, mhudumu anaendelea kutumia kisu kuondoa magamba ili samaki wawe vizuri.

Kwenye ufuo wa bahari, miti imeota na kunawiri. Mtumbwi umewekwa kando kando ya bahari. Guko na miiko yake umetengenezwa kwa mbao na kufungwa na kamba.

Chakula kimewekwa kwenye chombo maalum cha kuwagawia watu chakula. Mchele wenye rangi ya njano, kabechi nyeupe na kuku waliopikwa na viazi, vimo katika chombo hicho.

Miti iliyokauka imefungwa kwa ustadi ili kuhakikisha kwamba miti ya rangi ya kijani imeweza kujisimamia yenyewe. Mti wa nyikani na minazi ipo kwenye bustani na ukuta upo kwenye mpaka.

Shamba la ndizi lipo katika hali ya sawa. Huku haku kikiwa hamna magugu. Mashimo yamechimbwa ndani ili kuhakikisha maji yanakaa kwa utulivu kwa muda mrefu.

Kwenye ufuo wa bahari, mchanga mweupe umejaa. Taka zilizosukumwa na maji zimetulia kwa mchanga. Miti ya minazi imeota na miti mingine imenawiri kwa rangi ya kijani kibichi.

Mezani kumeekwa gazeti, mhogo uliopikwa umepasuliwa na kuwekwa pilipili, limau na visu viwili viko kando yake huku pilipili ikiwa kwenye mfuko.

Nyumba kubwa zilizotengenezwa kwa mawe na kupauliwa kwa makuti, kando yake ni minazi na bwawa la kuogelea. Nyasi zilizofyekwa vizuri zipo kando ya majengo.

Mkulima yupo shambani kwa migomba, anatabasamu. Amevalia kofia ya nyeupe na shati ya rangi ya buluu . Amefunika ndizi ambazo ziko kwenye migomba.

Sahani nyeupe ipo na samaki wa kamba kamba, limau, mchuzi, mboga za kijani, hoho na karoti.

Kwenye giza, muuzaji amevaa shati la kijivu lililo na maua. Taa inawaka. Yuko na mteja aliyevaa shati la rangi nyekundu. Ameweka mishikaki kwa sinia, mahindi ya kuchoma, mandazi, bajia, chapati na viazi vilivyokatwakatwa vipande.

Mezani sahani ya rangi ya hudhurungi imewekwa mandazi yenye rangi ya duara na viazi karai kwenye sahani ingine. Mchuzi wa kijani, chai na vijiko vimewekwa kando yake.

Ndizi mbivu zimepangwa mafungu kwa mafungu wateja wanapita. Mama anangoja wateja kuja kununua ndizi. Anamuongelesha mteja kujua bei anayokusudia kuchukua nayo.

Kando ya ua, mtu amesimama, anapokea maziwa kutoka kwa mkulima. Mkulima anayamwaga maziwa kwenye chombo maalum cha kuhifadhia maziwa. Pikipiki ipo katikati yao.

Juu ya meza, ni sinia yenye rangi ya kahawia. Imewekwa sahani tatu zenye umbo la duara na umbo ya mviringo wa yai. Zimewekwa wali mweupe, mboga za majani, na samaki aliyepikwa na kumwagiwa mchuzi.

Kando ya ufuo wa bahari. Nyumba yenye paa la ukuti inatokea, na msitu wa rangi ya kijani kibichi umeota, na minazi ipo kando yake.

Juu ya meza, sinia yenye umbo la duara limewekwa nyama iliyopikwa. Kando yake nikachumbari yenye tomato na vitunguu. Kando yake ni sahani ya rangi nyeupe iliyo na pilipili iliyopikwa.

Kidimbwi cha 𝑚𝑎𝑗𝑖, nyasi zimeoota 𝑘𝑎𝑛𝑑𝑜, njia inapita kando ya kidimbwi, ukuta u𝑙𝑖𝑜pakwa rangi ya chungwa upo kando yake.

Ndoo za rangi ya nyeupe zimewekwa viungo vya kupikia. Viungo vya rangi ya kijani kibichi, viungo vya rangi ya chungwa rangi ya nyekundu na vingine vilivyo sagwa.

Sahani ya rangi ya kijani ipo na mahamri yaliyo na umbo la pembe tatu, mahamri ya rangi ya mchanga. Maharagwe yaliyotiwa nazi yamewekwa kando yake.

Uani miti imenawiri. Miti iliyo na majani ya kijani kibichi. Njia ipo kwenye ua kuelekea sehemu ya nje.

Sinia yenye umbo no na rangi ya duara. Imewekwa bajia za rangi ya njano, na viazi karai vya rangi vya njano. Bajia zimewekwa mboga za rangi ya kijani kibichi.

Mti ulionawiri na migomba ya ndizi ipo shambani. Matawi ya kijani kibichi na matawi yaliyokauka yapo kwenye migomba hayajaondolewa.

Kwenye mbuga ya wanyama, nyasi zenye rangi ya kijani kibichi na rangi ya kahawia zimeota. Tembo kadhaa wanakula nyasi kwa umbali, msitu wa rangi ya kijani kibichi umeota.

Kwenye ufuo wa bahari, mchanga wa rangi nyeupe umejaa. Taka zilizosukumwa na maji ya bahari zimetulia. Pori la rangi ya kijani kibichi limeota kando kando.

Mkulima yuko kwa sehemu ya kuchanjia ng'ombe. Ng'ombe wa nyeupe anapigwa dawa. Mkulima amevaa koti la kazi. Mgongoni amebeba chombo maalum cha kupigia dawa cha rangi ya buluu na kifuniko cha njano.

Kando ya ufuo wa bahari. Mchanga mweupe umetapakaa. Taka zilizoletwa na maji zimewekwa kwenye ufuo. Miti ya minazi imeota kandokando ya ufuo. Banda lililotengenezwa kwa makuti lipo kando ya ufuo.

Juu ya meza sinia mbili na sahani moja zenye umbo ya mduara na rangi ya fedha na rangi ya nyeupe zimewekwa vyakula tofauti tofauti vikiwemo wali mweupe, tango, malimau, samaki wa kamba, mchuzi na pilau.

Nyumba iliyotengenezwa kwa matofali, na kupauliwa kwa makuti, imepakwa rangi nyeupe kwa ukuta. Miti ya minazi imeizunguka. Miti mingine yenye rangi ya kijani kibichi imenawiri.

Kwenye sakafu yenye rangi ya kijani kibichi, sahani moja yenye umbo la mviringo limewekwa viazi karai, na sahani ingine imewekwa pilipili na ukwaju na kando yake, ni glasi yenye sharubati.

Sokoni, bakuli kubwa za rangi ya kijani zimewekwa juu ya mbao. Viungo vya kupikiwa vimewekwa kwa bakuli kubwa tofauti tofauti. Wanunuzi wanatembea.

Samaki wa aina tofauti wamewekwa kwenye banda la samaki ili waweze kuuzwa. Vibandiko vya shilingi ishirini na ishirini na tano na thelathini vimewekwa ili kuonyesha bei ya samaki.

Mezani sahani zimewekwa tatu kwenye sinia. Sahani zenye umbo la duara. Sahani moja imewekwa wali mweupe. Sahani ingine samaki aliyepikwa na kumwagiwa mchuzi na limau kando. Sahani ingine karoti na mboga za majani.

Kwenye ufuo wa bahari, minazi mirefu imenawiri. Maua ya rangi ya kijani na miti ya rangi ya njano imestawi na kutoa ubora wa ufuoni.

Sanduku la nyeusi limewekwa sinia ya kukaangia maandazi, sinia imewekwa mihogo iliyochomwa na mihogo iliyokatwakatwa vipande kwa vipande, kando yake ni mihogo iliyowekwa kwenye karatasi maalum za kuuzia.

Ufagio uliotengenezwa kwenye miti ya mnazi na uteo zimewekwa kwenye soko la marikiti. Viungo vya rangi nyekundu, rangi ya njano na rangi ya kijivu vipo tayari kuuzwa.

Biriani iko kwenye sahani tatu tayari kuliwa. Kando yake ni tango, machungwa na maandazi. Mchuzi ukiwa umeekwa kando ili kusaidia kula biriani.

Maji ya baharini yamesukuma taka kwenye ufuo. Mchanga wa nyeupe umetapakaa kila mahali. Nyumba zilizopakwa rangi ya nyeupe na paa la rangi ya kahawia, na minazi, iko kandokando ya bahari.

Sinia ipo mezani. Sinia ya nyeusi yenye umbo la mstatili. Imewekwa viazi karai, bajia, mitayi, sambusa na mboga za majani ya kijani kibichi.

Kwenye meza ya rangi ya fedha, mtu amesimama ameshikilia kijiko. Kando yake kuna kabati, amevaa nguo ya rangi nyeusi, anabondabonda yai kwenye chapati hii ambayo haijachomwa.

Kikaango kiko na mafuta. Ndani yake ni mahamri yenye maumbo ya pembe tatu, yakiwa yapo tayari kuondolewa yawekwe kwenye sahani maana yameshaiva.

China ya anga yenye mawingu mazito ya rangi ya kijivu ni bwawa la maji kando yake msitu wa rangi ya kijani kibichi umeota na maua ya rangi ya njano.

Juu ya meza, sinia ya rangi ya fedha yenye umbo la duara , imewekwa biriyani na pilau na rojo la pilipipili na viazi na kabichi nyeupe .

Ukumbini meza imewekwa na viti viwili. Ua wa rangi nyeupe na mti uliokauka upande wa chini. Maua ya kijani kibichi yanatambaa kwenye mti huu.

Samaki warefu kwa wafupi wamewekwa juu ya meza. Muuzaji aliyevaa shati ya rangi ya machungwa yupo kando. Taa za nyeupe zinawaka.

Ubao upo nje ya nyumba, kando yake umo mti aina ya mnazi huku nyasi zimeota kando yake na maua ya njano huku watu wakielezewa wasi ya shike manyasi hayo.

Kando ya ufuo wa bahari, mchanga mweupe umejikusanya. Kando yake taka zilizoletwa na maji zimetulia. Miti ya minazi imenawiri. Kando nyumba lililojengwa kwa ukuti lipo kando yake.

Biriani ipo kwenye sinia na nyama, minofu kwa minofu. Viazi na karoti vimewekwa kwenye biriani na kabichi nyeupe ili kuhakikisha ladha ni tamu.

Kwenye giza, jiko la kuchomea mishikaki linawaka kwenye makaa ya rangi ya chungwa. Mishkaki imedungwa kwenye vijiti inaendelea kuchomwa.

Kwenye meza, mkoba wa nyeusi na sharubati kwenye glasi. Mwanamke aliyevalia nguo ya rangi hudhurungi anakunywa juisi ya nazi.

Sehemu ya kuuzia viungo vya kupikia chakula. Viungo vya rangi nyekundu, rangi ya njano, rangi nyeusi, vimewekwa kwa vyombo tofauti tofauti. Huku mlango wa rangi ya hudhurungi umefunguliwa.

Kwenye barabara ya lami, magari yanapita. Mtu anaendesha pikipiki, amebeba vyombo maalum vya kubebea maziwa na ameweka gunia juu ya sanduku.

Sahani nyeupe ipo na wali, nyama, viazi na nyanya nyekundu. Vitunguu vikiwa kando na viazi vilivyopikwa na mchuzi.

Ufuo wa bahari umejawa na mchanga mweupe minazi mirefu ilio kunjika ipo kando ya ufuo nyumba ya nyeupe na ukuta ipo chini ya mti mkubwa.

Sahani ipo mezani ikiwa mishikaki imedungwa kwenye vijiti na kabeji nyeupe. Sinia ya rangi ya fedha ya dhahabu imewekwa kwenye meza yenye michoro ya rangi ya hudhurungi.

Jengo kubwa la ghorofa lililopakwa rangi nyeupe limesimama. Miti iliyo na matawi ya kijani kibichi ipo kando yake, watu wanatembea. Muuzaji mitai, bajia na viazi karai anamuuzia mteja.

Mkono unamenya ndizi mbichi. Ndizi nyeupe yenye maganda ya kijani kibichi kwa nje na nyeupe upande wa ndani.

Kando ya jengo lililopakwa ukuta rangi ya nyeupe na mlango wa rangi ya buluu, watu wamekaa wengine wamesimama. Kando yao banda la kuuza vitafunio.

Shamba la migomba limelimwa na kukaa safi. Mikungu ya ndizi ya rangi ya kijani ipo kwenye migomba.

Samaki wa aina tofauti tofauti wapo kwenye sinia, mvuvi anaendelea kuosha vyombo akiwasubiri wateja waje kununua.

Juu ya mti wa rangi ya kahawia , mti mkubwa tumbili amekaa , anaweka kitu mdomoni. Kando ya mti mkubwa , ni mti wenye rangi ya kijani kibichi.

Kando ya ufuo wa bahari, mchanga mweupe umetulia, msitu wa rangi ya kijani kibichi uliokolea umeota kandokando ya ufu. Nyumba iliopakwa rangi nyeupe ipo kwa mbali.

Mezani kumepambwa kwa shuka yenye maua maua. Sahani ya nyeupe imewekwa samaki wa kambakamba, viazi vya kupikwa na limau, na tomato , na hoho na viungo.

Maji ya bahari. Kwenye ufuo maji yamesukuma taka na kukaa kwenye ufuo. Mti wenye matawi makubwa ya rangi ya kijani kibichi umeota kandokando ya ufuo.

Kwenye sakafu, sahani nyeupe yenye umbo la duara imewekwa wali mweupe na kuwekwa samaki walio tiwa rojo. Kijiko kipo kando tayari kutumika.

Kwenye soko bidhaa zimepangwa viungo vya kupikia vyenye rangia ya njano na chungwa vimewekwa kwenye viombo chuma nkubwa zimesimama ili kudhibiti uzito wa paa.

Ufuoni mwa bahari taka zilizoskumwa na mawimbi imetulia. Minazi ipo kwenye ufuo wa bahari, miti iliyotokwa mizizi ipo kwenye ufuo wa bahari.

Sokoni vikapu vimepangwa na mabakuli yamepangwa viungo vya kupikia, mdalasini na viungo vingine vya njano, viungo vya nyeusi, na viungo vya kijani vimepangwa kwenye vyombo.

Muuzaji ameweka viazi, mishkaki, pweza na ndizi zilizokaushwa mezani. Chupa ya blue na kifuniko cha blue vipo juu ya meza kwa ajili ya biashara.

Muuzaji ameweka mezani magazeti na kumwaga juu chapati, sambusa, viazi karai, bajia na mitayi na shawarma. Amevalia shati nyekundu.

Mezani kuna samaki, ipo na samaki wa kamba nane, viazi vilivyokatwa, limau, vitunguu, tomato na ua lipo kwenye chombo cha rangi nyeusi.

Wafanyabiashara walikuwa wamepanga samaki, nguo, unga huku wakiwa tayari kuwahudumia wateja wote ambao walikuwa wamekuja kwa muda huo wakiwa wameketi katika staha zao huku wakisubiri muda wa kusongea.

Juu ya meza ya rangi ya kahawia, sinia ya rangi nyeupe imewekwa pilau yenye nyama, ndizi mbivu, kachumbari na pilipili iliyopikwa kando yake.

Kwenye uwanja nyasi zimeota. Tumbiri mwenye rangi ya kijivu, amekaa juu ya mawe anaangalia upande wake wa kushoto.

Mikungu mitatu ya ndizi mbichi za kijani imewekwa pamoja. Ndizi mbivu zimewekwa juu ya mkungu wa katikati. Ziko na rangi ya njano.

Njia iliyotengenezwa kwa sakafu inaelekea nyumbani. Njiani, miti iliyolimiwa vizuri imesimama. Imenawiri, majani yapo sakafuni ya kijani kibichi.

Mwanamke aliyevaa dera ameshikilia sahani yenye umbo la duara, imewekwa kipande cha samaki, bajia, sambusa. Chini yake kiombo cha kuhifadhia chakula chenye umbo la mstatili. Kuna bajia, sambusa na viazi karai.

Mahindi ya rangi ya kijani, yapo kwenye shamba, magugu yameota katikati ya mahindi. Miti ipo kwenye mpaka wa shamba.

Mikungu ya ndizi yenye rangi kijani, imepangwa mmoja hadi ingine kuelekea juu. Mkulima anaendelea kupanga mikungu mingine, ili kuziweka sokoni.

Kwenye ufuo wa bahari mchanga wa rangi nyeupe umetapakaa, taka zilizoletwa na maji zimetulia kwa mchanga nyasi zimeota kwa mchanga, nyumba ya rangi nyeupe na paa nyekundu imezungukwa na minazi mirefu.

Ni njia. Magari yanapita na bajaji. Kando mwanamke amesimama. Ameshikilia mihogo kwenye karatasi nyeupe. Kando yake mihogo iliyochomwa imewekwa na sharubati kwenye chupa.

Kwenye soko la kuuzia samaki, mwanaume mmoja apo chini ya banda amepanga samaki mafungu kwa mafungu. Kando yake ni wauzaji wengine wa samaki. Anga ya rangi ya buluu na mawingu ya rangi ya nyeupe ipo juu yao.

Bustani la migomba limetengenezewa gilasi ili kuepushwa na miale mikali ya jua. Magugu yameota ardhini. Kijani kibichi cha matawi kipo sawa.

Kwenye meza ya rangi ya buluu, sinia yenye umbo la duara imewekwa biriani na nyama na ndizi iliyoiva ya rangi ya njano na kabichi nyeupe.

Ng'ombe mwenye rangi nyeupe na nyeusi amekaa kando ya mama yake. Nyasi za kijani zipo kwenye mchanga. Ng'ombe amekaa katika hali ya kupumzika.

Juu ya meza chombo chenye umbo la mstatili limepangwa magazeti na kuwekwa bajia zenye rangi ya kahawia, zimewekwa mboga za kijani kibichi upande wa ndani.

Muuzaji samaki amepanga viti vya buluu kando na eneo la kuokea samaki. Samaki wamepikwa na kuwa tayari. Muuzaji amevaa shati la nyeupe na mtari wa buluu.

Ufuoni mwa bahari mchanga mweupe umetulia. Kwingine taka zilizosukumwa na maji ya bahari zimetapakaa. Watu wawili wamekaa. Minazi iliyo mirefu imenawiri.

Ni soko, vikapu vimewekwa vitunguu, hoho, kitunguu saumu, tango na viungo vya kupikia vya rangi nyekundu, rangi ya njano, rangi ya nyeusi. Vimepangwa mafungu kwa mafungu.

Kwenye zizi la ng'ombe lililotengenezwa kwa ukuta wa mawe, na kupakwa rangi nyeupe . N'ombe wa rangi ya nyeupe na rangi ya nyeusi, wamekaa. Wamewekewa nyasi ya rangi ya kijani kibichi na rangi ya kahawia.

Mezani sahani nyeupe imewekwa mezani vilivyochanwa chanwa, samaki iliyookwa na kupakwa pilipili, kabeji na pilipili iliyotengenrzwa ikiwa ndani ya chupa nyekundu na uji mweupe.

Chakula cha biriani kipo kwenye sahani ya rangi nyeusi, biriani ya rangi ya njano na rangi nyeupe, imewekwa mchuzi uliokolea na nyama, na viazi, na vitunguu, na dania, na parachichi, na tomato .

Biriani ipo kwenye sahani mbili iliyojaa nyama na rojo. Yai lipo kwenye sahani moja na tomato ya kachumbari imewekwa kando ya biriani. Maji na gilasi na sharubati mbili zipo kando yake.

Shamba la migomba iliyonawiri ipo kwenye sehemu iliyolimwa na kufyekwa vizuri, michirizi ya maji inapita.

Kwenye ufuo mchanga wa nyeupe unaonekana mti wa mbuyu umenawiri kwa matawi ya kijani kibichi minazi imekaa kando ya mbuyu nyumba imepakwa rangi ya nyeupe

Nazi na viungo vya rangi ya nyekundu, rangi ya njano na rangi ya kijivu vimewekwa juu ya mbao ya sokoni.

Mkono unachota nyama na kuwekwa kwenye chapati zilizopashwa moto. Mkono umeweka nyama na kabichi nyeupe kwenye meza ya chuma.

Nyasi iliyofyekwa ya kijani kibichi. Kando yake mti wa mbuyu na njia iliotengenezwa kwa sakafu. Mti wa mnazi umetengenezewa na kuwekewa mawe ili kutoharibika.

Kwenye soko vyombo maalamu vya rangi ya fedha venye umbo ya mstatili vimeweka viungo vya kupikia, viungo vya rangi nyekundu, rangi ya njano, rangi ya nyeusi na vingine vya kusagwa vimewekwa.

Sokoni watu wanapita. Mihogo iliyochanwa na kukaangwa imewekwa kwenye kikaanguo na kujaa hadi pomoni. Ipo tayari kuuzwa.

Kwenye soko, wamama wameketi wanangoja wateja. Wamevaa buibui. Mama mmoja amejifunika leso. Wameweka bidhaa kama vile bhajia, sambusa, mandazi, kwenye sinia juu ya ndoo.

Mzee ameketi kwenye sanduku amevaa shati la nyekundu anavua nazi, nazi zenye rangi ya kijani kibichi, ametandika magunia chini, kando yake ni banda lililotengenezwa kwa mbao.

Viboko wawili wamesimama kwenye uwanja wenye nyasi. Kiboko mmoja ameinama anakula. Kiboko mmoja ameinuwa kichwa. Tumbili mmoja amekaa chini anavizia chakula cha kiboko.

Kwenye soko muuzaji aliyevalia kofia spesheli ya kupikia ya rangi nyeupe na shati leupe ana tabasamu. Ameshikilia sahani yenye umbo ya duara. Anauza vitafunio, na samaki na nyama.

Barabara ya lami imepita miti yenye rangi ya kijani kibichi iliokolea ipo kando kando ya barabara .Barabara isiyo ya lami inaelekea mjengoni.

Sahani nyeupe ipo na wali mweupe, ipo na kasamaki wa kamba kamba na mchuzi na limau na viungo vya tomato ,hoho na vitunguu.

Njiani mnunuzi ananunua bidhaa amevaa shati la rangi ya nyekundu na rangi ya nyeupe kando yake ni mwanamke anatabasamu kwenye meza kuna mishikaki, viazi vilivyokaangwa, bajia na muuzaji anaangalia nyuma.

Mti mkubwa wa mbuyu umeota katikati ya nyasi. Mti umezungushiwa mawe ili kuulinda. Nyasi za kijani kibichi zimenawiri kando ya mti huo.

Ufuoni watalii wanatembea. Mchanga mweupe pepepe . Mtalii mmoja ameshikilia mbwa. Minazi imeota kandokando ya ufuo. Miti mingine imenawiri kwa majani ya kijani kibichi.

Kwenye dimbwi la maji, maji yamegeuka rangi na kuwa ya njano njano. Samaki wa rangi ya nyeusi wanaogelea. Samaki wengi wadogo wadogo.

Wamama wameketi sokoni. Wamama wa utatu amevalia nguo za rangi ya njano. Wananunua bidhaa zilizowekwa kwenye magunia.

Ng'ombe amefungwa kwenye mti. Ng'ombe huyu mwenye rangi nyeusi yupo na vidonda mwili mzima. Afya yake imezorota. Mifupa imetokea,

Mkono umeshikilia nazi inayokunwa. Kando yake ni nazi, na machicha, na bakuli la rangi ya kijani ambayo haijakolea. Tayari ndani ya bakuli kuna machicha, na nazi zilizopasuliwa.

Anga ya rangi ya blue ipo nyeupe. Mti wa miba unachomoza. Mwewe amefungua mabawa yake ya rangi ya hudhurungi. Anapaa angani.

Kwenye banda lililotengenezwa na vyuma na chandarua cheupe. Watu wamekaa na shughuli za kupika. Dada mmoja aliyevaa shati nyeupe anatengeneza mishkaki. Jiko la makaa linaunguza nyama.

Ufuoni mwa bahari watalii wanatembea mbwa anatembea kandokando ya ufuo miti ya minazi imenawiri mti mmoja umekauka.

Kwenye sakafu ya rangi ya kijivu, sahani lenye umbo la duara na rangi ya nyeupe, imewekwa mandazi yenye rangi ya kahawia na umbo la pembe nne.

Kwenye meza sahani yenye umbo la duara imewekwa bhajia zilizowekwa mboga za rangi ya kijani kibichi kando yake pilipili ya rangi nyekundu.

Kando ya ufuo wa bahari, mchanga wa rangi ya nyeupe, umekaa. Mti ulio nawiri umeota kando yake. Kando yake ni banda lililotengenezwa kwa mbao.

Biriani yenye rangi la njano, mayai na rojo na tomato za rangi ya nyekundu, zipo kwenye sahani. Maji meupe yapo kwenye ufuo.

Sahani ya buluu ipo mezani, imewekwa magazeti, juu yake viazi vitamu vimetawanywa vipande vitatu na kurushiwa masala kwa umbali.

Kwenye meza kumewekwa kachumbari, bakuli ya rangi ya buluu, pweza, mishkaki na samaki aliyechomwa, ndizi zilizopikwa za rangi ya njano na vikombe vya rangi nyekundu.

Kwenye meza ya rangi ya kahawia sahani Moja ya rangi ya duara ipo na ugali vipande vitatu na sahani nyingine yenye umbo la yao upo na samaki waliopikwa kwa mchuzi.

Ua wa ukuta uliotengenezwa kwa matofali. Ukuta umepakwa rangi ya nyeupe. Ukuta wa ndani nyumba yenye ukuta wa rangi ya nyeupe imezungukwa na miti iliyonawiri kwa rangi ya kijani kibichi.

Kwenye meza vyombo maalum vya kuwekea chakula vyenye umbo la mraba. Kumewekwa biriani ya rangi ya njano na nyeupe, mchuzi wa rangi ya kahawia, kachumbari na nyama.

Mbuga yenye urefu ina onekana. Mti umetokezea hewani, jua nalo linaenda kutokomea. Huku anga ikiwa imekaa nyeupe.

Sinia yenye umbo la duwara imewekwa sakafuni, ipo na biriyani yenye rangi ya chungwa rangi nyeupe na rangi ya njano. Rojo la nyama ya kuku limewekwa katikati.

Simba wawili jike wamelala kwenye manyasi. Kichaka cha rangi ya kijivu na rangi ya kijani kibichi kipo nyuma yao. Wanaangalia upande wa mbele.

Kando ya ufuo wa bahari, mchanga wa rangi ya nyeupe umetulia. Na nyasi za rangi ya kijani kibichi imeota kando yake. Na msitu uliokolea upo kando yake.

Ufuoni mwa bahari mmekaa dafu lililofuliwa na kukatwa upande wa juu. Nazi mbili zimefunguka zimewekwa kwenye ufuo wa bahari na taka.

Mkulima anatabasamu. Aamevalia koti jeusi na suruali nyeusi, anamwaga maziwa kutoka kwa chombo cha kuhifadhia. Vyombo vingine vimewekwa kando.

Samaki wa rangi ya chungwa, rangi ya kijivu na rangi nyeusi wamewekwa kwenye sehemu maalum ya kuhifadhia samaki na barafu zimewekwa. Taa inawaka ya rangi ya chungwa.

Misitu wa mikoko umenawiri, kwa mbali ghorofa inachomozwa huku imezingirwa na miti ya minazi iliyo na urefu kijani kibichi ambacho kimekolea.

Twiga wawili wamesimama wenye pembe mbili na maumbo ya pembe nne na rangi ya nyeupe na rangi ya kahawia. Twiga mmoja ameinama karibu na ukuta na ua wa chuma.

Juu ya meza yenye rangi ya buluu, kumewekwa sinia nne, zenye rangi ya nyeupe na rangi ya fedha mtawalia na kuwekwa nyama na vibakuli vyenye ukwaju, kando yake ni wali wa rangi ya njano na kachumbari.

Chakula kipo sakafuni. Sahani ya nyeusi ipo na wali wenye rangi ya mchanga, tomato aina ya kachumbari ipo kando yake. Ndizi nusu imekatwa na mchuzi ili kusaidia hakuna chakula hicho, na umma na kisu.

Kwenye kidimbwi cha maji kuna miamba, na chombo cheupe kipo kwenye mwamba. Matawi ya rangi ya kijani kibichi yamezunguka kidimbwi hichi.

Kwenye zizi la ng' ombe mwanamke amesimama a𝑚𝑒𝑠hikilia mfereji wa maji, anamwagia ng'ombe wenye rangi nyeupe. Zizi limetengenezwa kwa mbao ya rangi ya kahawia.

Kwenye soko la kuuza samaki, samaki wa rangi ya nyeusi na kijivu wamepangwa kwa mafungu mafunggu. Muuzaji amesimama, amevaa kofia na shati la rangi ya nyekundu. Wauzaji wengine wapo kando yake wanatayarisha samaki.

Kisu chenye ukali kimekata shawarma ipo kwenye meza. Imetengenezwa na nyama ya kuku, tomato , vitunguu na hoho, wateja waje kununua.

Kwenye soko la viungo vya kupikia, mwanaume aliyevaa shati la rangi ya nyeupe anapanga bidhaa. Vikapu vimeweka bidhaa tofauti tofauti.

Mama, dada na shangazi wamewashikilia samaki waliowekwa juu ya chuma ili kukauka kungojea kupelekwa jikoni. Ndugu anaangalia kwa mbali moshi ukiwa unafuka.

Kando ya ufuo wa bahari, maji yanapita. Kando kando ni taka zilizosukumwa na maji. Kando kuna mtumbwi na vibanda vilivyotengenezwa kwa miti na makuti. Miti imenawiri.

Sahani kubwa zenye umbo la duara na rangi ya kijani kibichi, rangi ya nyekundu na rangi ya buluu zimewekwa samaki wadogo na samaki wakubwa wenye umbo tofauti tofauti.

Ufuoni mti umenawiri wa rangi ya kijani. Mchanga wa rangi nyeupe umejaa. Miti iliyokauka imetengenezwa ilikuhakikisha kwamba miti midogo inapata kivuli.

Samaki wa rangi ya nyeupe, wa rangi ya nyekundu na rangi ya kijivu, wamewekwa kwenye meza kungoja kutengenezwa na mpishi. Meza ya rangi ya nyeusi.

Viungo vya kupikia vingine vya njano, vingine vya kijivu, vingine vya nyeusi vimewekwa kwenye bakuli za chuma zenye muundo wa duara zimewekwa bei yake.

Sahani ipo sakafuni na viazi na nyama iliyokatwakatwa na shawarma. Na mchuzi wa rangi ya kijani, na kachumbari imewekwa kwenye bakuli.

Kwenye banda kuna watu wanaouza samaki, viazi na bajia. Mhudumu anapika samaki amevalia shati nyeusi. Mnunuzi amevalia shati ya rangi nyekundu na kofia ya rangi nyekundu.

Tumbili wanne wanatembea juu ya ukuta ulio na nyasi kwa upande kando ni ua wa chuma na waya ilio pitishwa twiga yupo kando yao ameinama.

Mkono wa rangi nyeusi umeshikilia shawarma kwa mkono mmoja na kuimwagia ladha inayokaa maziwa. Nyama ya kuku imewekwa kwenye mashine ya kukatia shawarma, huku nyama ingine ikiwa imechanwa chanwa.

Boksi lenye rangi ya kahawia limewekwa mihogo iliyokaangwa yenye na rangi ya kati ya njano na rangi ya nyeupe. Zimerushiwa pilipili.

Sinia imejaa biriani iliyo na nyama, viazi na rojo la pilipili lipo kando ya sinia. Kabichi nyeupe na kachumbari imewekwa kwenye kiombo kingine.

Ng'ombe wawili wapo zizini. Ng'ombe mmoja wa rangi ya nyeupe na rangi ya nyekundu, amefungwa na mkulima. Mkulima yupo na ndoo nyeupe na amevaa mavazi ya kijani, anakamua.

Ufuoni mwa bahari. Mchanga mweupe umetapakaa na nyasi kuota kwenye mchanga huo na taka za baharini zimesogezwa kwenye mchanga. Miti ya minazi imeota karibu karibu.

Samaki walipangwa katika vitengo tofauti tofauti wakisubiria wateja kufika sokoni, huku mwavuli ukizuia miale mikali ya jua baada ya wavuvi kutoka baharini.

Kwenye ufuo wa bahari, mwanaume rijali aliyevalia nguo ya kijani kibichi, anaandaa kamba nane kwenye jiko la kuoka. Watalii wapo nyuma yake wanaangalia ufuo.

Wali mweupe uliyo kwa sahani nyeupe, samaki aliyepakwa, samaki akiwa kwenye mchuzi na vitunguu na tomato na viazi vilivyokatwakatwa kwa wastani na kuku aliyotengenezwa vizuri wapo kwenye sahani tayari kuliwa.

Kwenye chumba cha maabara, muuguzi amevalia koti la rangi nyeupe, na kofia ya rangi ya buluu, na miwani, na barakoa ya rangi ya buluu. Ameshikilia chombo cha rangi nyeupe. Kando yake vyombo vingine vya kufanya uchunguzi.

Mjini, muuza nazi ameweka kando genge lake, amefua nazi na kuziweka tayari kwa mauzo. Tukutuku na mdaladala ziko kwenye shughuli ya kutafuta abiria.

Kwenye zizi la ng'ombe lililotengenezwa kwa chuma na paa, ng'ombe wametengenezewa sehemu zao. Wanakula chakula kutoka kwa sehemu iliyotengenezwa kwa mawe.

Sinia tatu zimewekwa mezani. Moja likiwa na biriani na nyama na rojo na yai, lingine likiwa na wali mweupe, lingine likiwa na wali mweupe na mboga za majani.

Sinia ipo mezani. Yenye umbo la mduara. Sahani ya mchuuzi ipo kando yake. Sinia imewekwa samaki wa kambakamba na limau na mboga za kijani kibichi.

Kwenye meza chombo cha kuhifadhia chakula chenye rangi ya fedha lenye umbo la mstatili. Umewekwa sambusa, chapati, viazi, nyama, samaki, kabeji, vitunguu na pilipili kali.

Kwenye meza yenye rangi nyeusi, sahani yenye umbo la mraba ipo na wali mweupe, dania, maragwe ya nazi na tango. Kando yake gilasi yenye sharubati ya rangi ya njano.

Vichane vya mkungu wa ndizi vipo kwenye mchanga. Ndizi za rangi ya kijani kibichi ambazo ni mbichi, zilizochanwa za zingine ambazo hazijachanwa.

Muuzaji ameshikilia kisu anatengeneza shawarma. Amechanachana nyama zingine kwenye sinia na kuziweka kando. Amevalia gwanda la rangi nyeupe.

Vyombo vitatu vya kuhifadhia chakula, kimoja kimewekwa biriani ya rangi ya njano na nyama na karoti, chombo kingine kimewekwa kachumbari na chombo kingine kimewekwa mchuzi vyombo vyote viko na vijiko.

Mezani umewekwa sinia ya umbo la mstatili na chombo cha kuwekea nyama. Kumewekwa samaki, mayai yaliyokaangwa na kupitizwa kwenye rojo la viungo.

Pilau ipo mezani kwenye sahani nyeupe, huku viungo vya tomato, karoti na pilipili hoho vikiwa viko ndani yake na viazi vya kupikia viungo.

Muuzaji anaweka vibanzi kwenye mfuko, amevaa shati la njano na suruali nyeusi. Kando yake kuna sufuria iko na mafuta inaendelea kupika vibanzi. Mihogo imewekwa kwa vibanzi vilivyokuwa tayari.

Viungo vya kupikia vimewekwa kwa magunia na vijiko vikiwa vimedungizwa kwa viungo hivo vya kupikia vya rangi ya nyekundu, rangi ya chungwa rangi ya kijani na rangi ya hudhurungi.

Kwenye sinia ya umbo la duara ya rangi ya nyeupe, wali wenye rangi ya kahawia umewekwa. Kando yake viazi karai, na kwenye bakuli pilipili ya rangi ya nyekundu imewekwa.

Eneo maalum la kuhifadhia samaki, samaki wa kamba kamba, konokono na ngala na samaki wa rangi nyeusi wameekwa kwenye chombo hichi, wengine wamewekwa juu tayari kukatwa.

Kwenye shamba miche ya rangi ya kijani kibichi midogo ipo kwenye shamba la migomba iliyo na matawi ya rangi ya kijani kibichi iliyokolea. Kando yake ni miti iliyonawiri.

Kabati ya glasi imewekwa sinia ilio na viazi karai, sambusa viazi vilivyo chanwa chanwa mishkaki na samaki vikiwa vimewekwa kuoneshwa kwa wateja.

Mishkaki inatengenezwa muda ya jioni na mjomba huku magazeti yakiwa tayari kuwaekea wateja wanaokuja kununua mishkaki. Jivu limekusanyika katika jiko hilo ambalo linatumika kutengeneza mishkaki.

Chapati zimepangwa juu ya zingine. Mishikaki, viazi karai, bajia, samaki na birika na ndoo, zimewekwa katika eneo la uuzaji wa vitafunio.

Sahani imewekwa mezani, sahani ya rangi nyeupe imewekwa vibuyu viwili vilivyokaa mkabala, kibuyu kimoja kimewekwa wali mweupe, kibuyu kingine kimewekwa maharagwe yaliyotiwa nazi kando yao ni tomato nyekundu.

Mda wa usiku nyama aina ya mshikaki, viazi, tango, kachumbari, sambusa na ndizi za kuchomwa zimewekwa juu. Taa inawaka, wateja wananunua bidhaa.

Kwenye ufuo wa bahari, nyasi zimeota. Mchanga mweupe umejaa, banda limetengenezwa kwa miti. Miti ya minazi imeizingira nyumba iliyopakwa rangi nyeupe.

Hotelini mnunuzi amenunua wali mweupe, maharagwe ya nazi, tango na mboga za kijani. Mhudumu mwingine anapanda ngazi kuna kuhudumia wateja sahani ingine ipo na pilau na kachumbari na ndizi.

Kwenye zizi la ng'ombe. Ng'ombe amewekwa mashini spesheli kwenye matili ili kuvuta maziwa. Ng'ombe wengine wanaendelea kula chakula toka kwa sehemu walioekewa.

Mwanaume mwenye umri wa makamo, amevaa shati la rangi ya kijivu. Anatabasamu akitizama viazi vinavyochomwa kwa mkaa. Kando yake mahindi mabichi yamewekwa juu ya waya na mengine yaliyochomwa yamewekwa kando yake.

Mabuyu ya rangi ya nyekundu, yamewekwa kwenye vyombo ninavyofungika na kufunuguka. Kando yake, ni mabuyu ya rangi ya kijani kibichi. Yamefungwa kwa mpira.

Kunguru, wa rangi ya nyeusi, anatembea kwenye sakafu yenye rangi ya kahawia . Kando yake ni bwawa la kuogelea , lililopakwa kwa rangi ya nyeupe. Maji ya rangi ya buluu yako kwenye bwawa.

Sahani ya nyeupe iliyo na wali na kijiko zipo juu ya meza. Samaki aliyepikwa akiwa na mchuzi yupo kando ya wali.

Sahani yenye rangi yeupe na umbo la duara limewwekwa mezani limewekwa wali, nyama, samaki walio pakwa, limau, kabeji nyeupe tomato tayari kuliwa.

Kwenye soko la samaki, vyombo maalum vyenye umbo la mistatili, vimeweka samaki wa aina tofauti tofauti. Kando yake watu wamesimama, wanakagua samaki.

Mihogo ya rangi nyeupe iliyokatwa vipande vipande na kuchomwa imewekwa juu ya waya. Kando yake ni hindi lililochomwa na kusimamishwa juu ya waya.

Chakula cha wali kimewekwa kwenye chombo cha kuhifadhia chakula. Nyama ya minofu imewekwa kwenye wali. Viazi na mbaazi zipo kwenye wali huo.

Jiko maalumu la kuchomea nyama limetengenezwa kwa chuma zinazopita sambamba. Nyama zimechomwa kwenye vijiti na samaki wa kambakamba kuwekwa juu ili kuchomeka.

Sahani nne zipo mezani huku moja ikiwa na viazi vilivyokatwakatwa wastani, moja ikiwa na nyama ya kuku, moja ikiwa imetengwa mafupa ya nyama iliyoliwa.

Mikono miwili mieusi imeshikilia sahani nyeupe yenye umbo la mduara wa mviringo. Ndani yake ni samaki aliyechomwa, shawarma, bajia, sambusa.

Mkungu wa ndizi unaning'inia kutoka kwa mgomba. Ndizi za rangi ya kijani kibichi. Majani ya mgomba yamechanika chanika huku yakizuia ndizi kutokana na miale.

Kwenye mti nyoka amejiviringa. Kwa nyuma rangi ya kijani kibichi inaonekana. Dirisha lipo wazi linapitisha miale. Nyoka amefungua macho na kuangalia upande wake wa nyuma.

Kwenye ukumbi, ukuta uliopakwa ya rangi nyeupe, mikono imeshikilia sahani ya rangi ya kijivu. Imewekwa sambusa, maandazi, maharagwe ya nazi.

Njia imetengenezwa kwa mawe ya kulazwa. Kando yake manyasi ya rangi ya kijani kibichi yamefyekwa. Mti ulionawiri upo katikati ya njia.

Mikungu ya ndizi imepangwa sokoni kadha wa kadha, wamama wanaandaa kwa wateja wanaohitaji, kikapu na magunia yamewekwa chini ya kisubiria shughuli ya wamama.

Zizini, mkulima amevaa koti la kazi, ni la rangi ya njano. Amebeba kifaa cha kupigia dawa za shambani cha rangi ya njano na kibano cha rangi ya buluu. Ng'ombe ameinua kichwa ili kupigwa dawa.

Kiboko yupo uwanjani. Kiboko mmoja anakula. Kiboko mmoja amesimama. Tumbili yupo kando ya kiboko. Anachukua chakula cha kiboko huku akila.

Kwenye soko la kuuza samaki, wanawake wameketi wantabasamu kando yao samaki wa rangi ya nyeupe na rangi ya kijivu wamepangwa mafungu kwa mafungu.

Kwenye chumba chenye ukuta wa rangi ya nyeupe, watu wawili wamevalia makoti ya rangi ya nyeupe , na barakoa za rangi nyeupe, na kofia maalum za maabara za rangi ya nyeupe , wanamwaga maziwa kwenye mashine .

Mahamri yamewekwa kwenye chombo cha kuwagawia watu chakula. Mahamri hayo yenye umbo la pembe tatu, yapo kwenye rangi ya njano na yapo tayari kuliwa.

Mezani, sahani yenye umbo la duara ya yai, samaki amewekwa. Amemwagiwa mchuuzi. Kando yake ni mboga za majani na soda ya rangi ya nyeusi, na ugali.

Kando ya bwawa la maji, watu wanakagua samaki. Samaki wamewekwa juu ya meza. Mwanamke aliyevalia buibui la rangi ya chungwa anaangalia samaki.

Kwenye soko lililojengwa kwa vyuma vilivyopakwa rangi ya kijani kibichi na paa la rangi ya fedha, watu wanazunguka. Bidhaa kama vile viuongo vya kupikia vimewekwa kwenye meza na wateja wananunua.

Kwenye sakafu vyombo vinne vya kuhifadhia chakula vyenye umbo la mstatili vimeweka mahamri yenye umbo la pembe nne, vimechomwa na rangi inakaa kahawia.

Kwenye zizi la ng'ombe mkulima anawakaguwa ng'ombe, ng'ombe wengi wenye rangi ya nyeusi na nyeupe wamefunikwa na paa juu ili kuwazuia miale ya jua na mvua.

Sahani mbili zenye rangi ya nyeupe na umbo la duara zimewekwa bajia zenye mboga za rangi ya kijani kibichi kwa umbali na ukwaju. Kando yake ni sahani yenye kabichi nyeupe.

Sinia kumi na tano zimewekwa kwenye meza. Zimewekwa biriani iliyowekwa rangi ya njano na nyama ya kuku, kachumbari, tango na vitunguu.

Samaki wamewekwa mafungu mafungu kwenye vyombo ya rangi ya kijani. Samaki wa rangi ya kijivu. Samaki wa rangi ya nyeusi na samaki wa kamba kamba. Wamewekwa kando ya sanduku.

Kwenye mbuga ya wanyama swara wawili warefu wenye pembe ndefu wameinama wanakula nyasi kwa mbali miti ya inchi kavuu imekaa na kunawiri.

Vijana wapo sokoni wanauza viazi, mitai, donati, chapati za kumwaga na vijana wengine wapo sokoni wakiangalia bidhaa.

Sokoni vikapu vimeekwa matunda, vimeekwa viungo vya kupikia vya rangi nyekundu, rangi ya chungwa na vimewekwa kwenye mbao vingine vikiwa vimewekwa pende, na vitungu na hoho na tango.

Muhudumu wa afya amesisma ameweka mikono juu akiwaelezea wagonjwa maelezo kando yao mabango yamewekwa michoro kueleza magonjwa yanayo tibiwa.

Hoteli ya kifahari imezungukwa na minazi na mti na nyasi iliyotengenezwa vizuri na sakafu ya njia iliyoundwa. Maji ya kuogelea yapo kando yake.

Mkono wa rangi ya kahawia umeshikilia nazi unaikuna. Kando yake ni mbuzi. Chini mna sinia ya rangi ya fedha yenye umbo la duara.

Ng'ombe wawili wamelala chini. Ng'ombe hawa wako na rangi ya kahawia na rangi ya nyeupe, wamewekwa mishipi shingoni ili kuweza kuwafuatilia, majani ya rangi ya kijani kibichi yapo uwanjani.

Meza ya rangi ya kijani kibichi, kando yake viti viwili, mezani mna sinia ya rangi ya fedha, kumewekwa biriani ya rangi ya njano na rojo na kachumbari kando yake ni viazi vya kukatwa katwa na soda ya rangi ya nyeusi na rangi ya chungwa.

Kwenye ufuo wa bahari, miti ya nyikani imeota. Miti imefungwa fungwa kwa kamba. Miti ingine imeota kando ya jengo hilo la banda na minazi kando yake.